Hili ni duka la Manix linalouza mavazi ya wanaume. Kuna suti, long'i , shati na pia viatu. Manguo haya yamewekwa mahali ambapo wateja wataweza kuvutiwa nazo.

Hili ni chumba cha maonyesho ya magari ambapo wateja huingia na kuangalia gari ambazo zinawafurahisha kulingana na kiwango cha pesa ambazo wakonazo. Chumba hichi kinaweka magari mbalimbali ya aina mbalimbali.

Hapa ni katika maonyesho ya magari ambayo yanauzwa. Kuna magari ya aina mbalimbali ambayo wateja huja na kutazama gari ambayo inawafurahisha.

Kuna majadiliano kati ya muuzaji na mnunuzi wa magari, wanasalimiana kwa mkono kuonyeshana kuelewana kwa mazungumzo yao, pia kuna shahidi ambaye anashuhudia maelewano kati ya wote wawili.

Hapa ni kwenye duka kuu upande wa kuuza plastiki kama vile viti vya plastiki, na meza pia kuna baisikeli za watoto na pia vya watu wakubwa ambazo zimewekwa hili wateja kuja na kuchangua zinazowapendeza.